Watu wa rika mbalimbali, wanawake kwa wanaume; wameketi nje kwenye viti vya plastiki wakiwa makini kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwafundisha kwa msisitizo, huku mabango ya elimu yakiwa yamebandikwa nyuma, yakionyesha ujumbe wa maarifa na mabadiliko.

Watu wazee wa jinsia zote wanapojikusanya darasani wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri, na wamevalia barakoa wakisikiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu wao, aliyoyakusanya kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa.

Watu wazima wa jinsia zote wamejikusanya darasani wakiwa wanasikiliza mafunzo kwa umakini, wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa. Hali inaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuiendeleza jamii, mazingira ni ya utulivu na yameandaliwa vizuri kwa ajili ya elimu.

Watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa safi na la kupendeza wakimsikiliza kwa makini mwalimu, huku wakionyesha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri wao.

Watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa wakimsikiliza mwalimu kwa makini, huku waki onesha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu pasipo kujali umri wao wala rika lao.

Kundi la watu wazima wenye rika na jinsia tofauti wameketi darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyeshusha barakoa nchini ya kidevu, anayewafundisha. Wanafunzi hawa wanaonesha wito na nia ya kujiendeleza kusoma pasipo kujali umri wala rika lao.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye mazingira safi, ikiwa imepambwa na mimea na michezo tofauti tofauti; mfano, bembea za rangi tofauti na njia za kutelezea, pia eneo la kukimbia vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Shule ya watoto wadogo yenye mandhari safi imepambwa kwenye sehemu za michezo, zenye bembea za rangi tofauti na njia za kuteleza na eneo la kukimbia vyote vikiwa katika mpangilio unaovutia unaosadia katika malezi na makuzi ya watoto wakiwa wanajifunza.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani, anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa na chaki. Akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha; yakionesha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Darasa la shule ya msingi lililosafi likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi, na ramani ya dunia ikining'inia ukutani ikiimarisha elimu ya kijiografia.

Majengo ya shule ya msingi yenye rangi nyeupe na ngazi nyekundu, huku yakizungukwa na mazingira safi yaliyopandwa maua ya kijani pamoja na baadhi ya miti. Uwazi upo kwaajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto ikionyesha mazingira bora katika kujifunza.

Katika darasa la shule ya msingi ubao wa matangazo uliowekwa ukutani unaonyesha siku za wiki kwa mpangilio, ukisaidia wanafunzi kujua na kujifunza ratiba zao za kuimarisha uelewa na mpangilio wa majuma katika wiki.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi akiendelea kuwafundisha wanafunzi kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa na chaki, mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wa kutosha yakionesha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora Kwa watoto.

Katika maktaba ya vitabu safi ilofungwa vizuri kwa utaratibu, huku mwalimu wa kike akiwa amechuchumaa katika rafu akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua, mazingira ya maktaba ni tulivu inayo vutia wanafunzi kwa ajili ya kusoma na kujifunza kila siku.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wako darasani, wakimsikiliza kwa makini, mwalimu aliyevalia gauni nzuri anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa, taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu, inayoshirikisha watu wa umri wote wakubwa kwa wadogo.

Wanafunzi wanaohitimu elimu ya juu ya masomo wakiwa wamerusha kofia zao juu kwa furaha huku nyuso zao zikionesha tabasamu na jinsi gani wamefurahishwa na hatua waliofikia, wanafunzi hawa wamevalia maziwa ya rangi nyeusi huku yakiwa yamepambiwa na rangi nyekundu na rangi za bluu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wapo darasani na wamekaa katika mpangilio mzuri wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyevalia suti, anawafundisha Kwa kutumia ubao. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wamekaa ndani ya darasa wakijisomea kwa utulivu, huku wakitumia kompyuta mpakato kuonyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri wakimsikiza kwa makini mwalimu aliyeko mbele anayetumia vifaa vya kisasa na ubao kuwafundishia. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ya ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri wakimsikiliza mwalimu wao, alievalia suti anaewafundisha kwakutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma ya nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo (wa kike kwa wa kiume) wakiwa wameketi darasani katika mpangilio mzuri, wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakimsikiliza mwalimu wakiwa wameketi katika mpangilio mzuri, mwalimu anafundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa, taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa rika tofauti wazee kwa vijana wameketi darasani katika mpangilio mzuri huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele na kuendelea kuwafundisha, darasa liko katika mandhari nzuri yenye mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa na madirishani, hii inaonesha mwendelezo wa maendeleo uliopo katika sekta ya elimu.

Wanafunzi wamekaa katika darasa kubwa lenye madirisha na taa zinazopitisha mwanga vizuri, huku wakiendelea na mtihani wao kwa utulivu. Mwalimu wao amesimama katikati akiwasimamia na kuhakikisha wanafanya mtihani salama bila kufanya udanganyifu wa aina yoyote. Hali hii inaonyesha ubora uliopo katika elimu za juu.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa karakana wanatengeneza gari kwa kushirikiana, wengine wako chini ya gari wakikagua, wengine wanatumia vifaa kama spana, mazingira ni ya mafunzo kwa vitendo na kwa ujuzi wa ufundi stadi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamekaa kwa utulivu huku wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi, watakao utumia baada ya kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi katika vyuo vya ufundi wamekaa kwa utulivu darasani, wakitengeneza vifaa vyao mbalimbali, kwa kutumia vifaa vya kisasa; wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wawili wa kike na wa kiume waliovalia makoti ya bluu, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi aliyevalia koti la blue amekaa kwa utulivu akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa akipata mafunzo ya vitendo yanayomwandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi ataotumia baadaye atakapoenda kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi walio valia makoti ya bluu wamesimama kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yatakayo waanda kwa kazi za kiufundi za kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo wamevaa mavazi maalum kwa ajili ya kujikinga na kwa ajili ya usalama, wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kutumia vifaa vyao kwa kutumia vifaa halisi, mafunzo haya yanawaandaa kwa ajira au kujiajiri, katika sekta mbalimbali wanazosomea.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa baadhi wamevalia makoti, wakiwa darasani, kila mmoja akisoma kwa kompyuta yake, huku wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa mbele na mwalimu wao.